Watu hawa wanaokota takataka kwenye mazingira ili kuweka mazingira iwe safi, wanasaidia jamii kwa kuondoa uchafu huu na kuiweka pamoja ili iweze kuondolewa kwa njia inayofaa.

Wanawake hawa wanachota maji, ya mfereji, moja wake anafungua mfereji huo na moja anachota kutumia kibuyu ya manjano nyuma yao kuna mahindi na nyasi.

Hawa ni wanawake ambao wamebeba maji kwenye vichwa vyao, inaonekana kuwa jua ni kali Kwa maana wamefunga macho kidogo na pia ardhi imekaa imekauka

Wadudu hawa wameshambulia mahindi kwenye shamba, wadudu hawa huleta hasara kwa mkulima kwa vile mapato yake yatapunguka, wadudu hawa wanaenza kuzuiliwa kwa njia ya dawa mbalimbali.

Dawa hizi ni za chanjo zina kifuniko ya rangi ya manjano na dawa hizi hutumika kwa labda watu watano ama kwa mara tano kwa wakati tofauti tofauti.